Mwanaume mmoja ambaye ametabasamu, amevalia miwani, kofia nyeupe, shati ya samawati, anashikilia zao la ndizi ambalo bado halijakatwa kutoka kwenye mgomba. Ndizi hilo linaonekana kuwa limekomaa.

Watu watatu wamo chumbani, kilichopakwa rangi ya kung'aa, wanaume wawili wana wanachunguza maziwa ambayo yamechomwa na yanachemshwa kwenye jiko. Mwanamke mmoja ambaye ni mzungu amekalia kiti cha ambacho ni cha rangi kijani kibichi. Anatazama kile ambacho kinaendelea.

Zao la ndizi yenye rangi ya kijani kibichi ambayo haijakomaa inaonekana ingali kwenye mgomba. Kuna matawi ya mgomba wa ndizi ambao una rangi ya kijani kibichi.

Mikunga ya ndizi iliyoekwa pamoja na rangi ya kijani kibichi yamepangwa kwa mfululizo. Kuna mtu mmoja ambaye anaendeleza upangaji huo. Ndizi izi ziko tayari kuuzwa kwa wateja ambao watakuja kununua. Ndizi izi baadhi hao yao ni za kuivishwa na zingine ni za kupikwa.

Watu wawili mwanamke mmoja na mwanamume mmoja ambaye amevalia kofia nyeusi na shati nyeusi na suruali ndefu, mwanamume huyo ameshikilia kibuyu ya kijani kibichi na anamimina maziwa kwenye ndoo ambayo ndoo yenyewe imeshikiliwa kichungi na mwanamke aliyefunga kitambaa kichwani mwake.

Viombo zilizoundwa na aluminium , vijiko na sufuria ina maziwa ambayo yanaonekana yameganda. Maziwa yenyewe yanakorogwa na kijiko ambacho ni kikubwa na kina pendeza. Sufuria ina mkono wa kushikilia.

Shamba kubwa ya migomba ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi. Baadhi yao ikiwa na mazao mengi ya ndizi imepandwa kando ya nyumba iliyo na rangi iliyo na paa ya rangi ya dhurungi kuna nyasi ya ng'ombe iliyo kando. Iko tayari kupelekewa ng'ombe.

Shamba kubwa lililopandwa migomba ya ndizi lina matawi ya kijani kibichi. Mazao mengi yaliyowekwa juu ya majani ya ndizi yanapendeza. Yana ishara ya kukomaa. Kuna mwanaume mmoja ambaye amelinda mazao hayo.

Ng'ombe wanaopendeza, wenye rangi nyeusi na nyeupe, wamo katika kijumba kilicho na paa ya mabati. Wanashughulikiwa na mwanamume mmoja aliyevalia kofia na nguo ya samawati, na viatu au gumboot nyeupe.

Mkono wa binadamu umeshikilia ndizi, ndizi ambazo zimekomaa na ni za kijani kibichi, baadhi ya ndizi zimeekwa chini, zinaashiria kuwa zimeiva na zimeeanza kupasuka.

Shamba kubwa ya migomba ya ndizi na miti ya kijani kibichi imepaliliwa na mistari kukatwa wima kuelekea upande wa kushoto. Zinaashiria jinsi mkulima anavyoweza kupata mazao mengi iwapo atatilia mimea yake mbolea ya kutosha.

Watu zaidi ya watatu, wako katika sehemu hii ya kuingiza ng'ombe. Ng'ombe wanaelekezwa kuingia ndani ya dawa iliyochanganywa na kemikali ili kuzuia maambukizi ya magonjwa na uuaji wa vimelea. Mwanammke mmoja aliyevalia kofia nyeupe, ana fimbo ya kuchapa ng'ombe.

Ndizi zinaonekana zimekomaa na bado zingali kwenye mgomba, majani yake na mazao yake ni rangi ya kijani kibichi. Picha hii ilipigwa nyakati za mchana kwani kuna mwanga unaotokea kule nyuma.

Katika shamba hii kuna mimea mingi kama vile mahindi, migomba ya ndizi na miwa. Kuna sehemu ya shamba hii ambayo imelimwa, na inaonekana inatayarishwa ili kufanywa upanzi wa mmea fulani.

Hapa ni sehemu pa ng'ombe pa kuja kukunyia maji. Kuna ng'ombe mmoja ambaye anakunywa maji kwenye sehemu iliyotengenezwa kwa simiti, na kando yake kuna mitungi miwili na kuna mahali iliyojengwa na na mabati ambapo ng'ombe inaweza kujikinga nyakazi za jua kali au mvua.

Kuna ng'ombe wengi kwenye sehemu hii. Ng'ombe wenyewe wanakamwa kutumia mashine. Kuna kichupa cha kupimia maziwa kando yake.

Hii ni eneo ndogo la shamba ambalo lina mimea tofauti tofauti kama vile mahindi na maboga. Mama mmoja anaonekana kuwa mwenye furaha, na amevalia mavazi meusi yenye mchoro. Anaonekana akichuna mboga.

Mazingira yanayoonekana ya maabara ambapo mtu mmoja anatoa maelezo kuhusu kitu kilicho mezani, watu hawa wamevaa makoti ambayo ni meupe na wanaonekana kuwa watu wa siasa, ambao wanasikiliza kwa makini na kushirikiano na umakini katika kujifunza, hii inaonyesha umuhimu wa elimu ya vitendo katika kujenga ujuzi.

Room hii maalum ni mahali pa kukama ng'ombe. Kuna ng'ombe wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi, na kuna ndoo mbili ambazo zinatumika na watu wawili kukama ng'ombe. Baadhi ya watu wamesimama kando na kuona jinsi ng'ombe wanakamuliwa.

Hii ni eneo dogo la soko ambapo kuna biashara ya ndizi ambapo mama mmoja aliyeinama aliyevalia koti jekundu na amejifungia leso. Kuna mwanaume mmoja aliyebeba ndizi anaoneka kuwa na furaha. Kando yake kuna gari jeupe lenye mistari ya kijani kibichi.